Wafanyikazi wa kampuni ya umeme wakiwa wamevalia makoti ya kijani ndani ya kituo kidogo cha umeme wakitembea na mmoja wao anazungumza na simu. Kituo hicho kimejaa nguzo nyingi za umeme na waya.

Wafanyikazi watano wa kituo kidogo cha umeme wakitembea ndani ya kituo hicho wakiwa wamevalia makoti ya kazi. Juu ya kituo hicho ni mabomba ya metali.

Transfoma ya umeme inayosambaza umeme sehemu mbalimbali imekaa kwenye stendi ya chuma katikati ya nguzo mbili za mbao. Pia kuna alama nyeupe na nyekundu iliyoandikwa hatari.

Kituo kidogo cha umeme chenye bwawa kubwa na daraja la umeme juu ya bwawa. Kituo hicho kimezungukwa na nyaya za umeme kwa ajili ya kuzalisha umeme.

Nyaya za wifi zisizo na waya zimening'inia kwenye nguzo ya umeme iliyoimarishwa karibu na barabara kwa nyuma kuna vyumba vya rangi ya njano.

Daraja la maji lenye reli za metali za zambarau na taa zilizounganishwa kwenye reli na vyombo vya usafirishaji viko kwenye staha.

Kituo cha umeme chenye njia nyingi za umeme zilizounganishwa kwenye nguzo za fedha. uwanja ni wakijani kibichi na mkubwa sana na anga ya juu ni ya buluu safi.

Wanaume waliobeba mabati kwenye mabega zao na wengine mikononi na chini yao kuna mbao nyingi zimebomokabomoka na nyuma yao manyumba yaliyobomoka. Kuna wafanyakazi wako na nguo za kijani pia kule nyuma yao. Ni ishara ya kwamba kuna nyumba ilibomoka mahali pale.

Kando ya soko na nje, watu wachache wamesimama na wengine wamekaa chini ya paa. Ardhi inaonekana kuwa na maji au mvua imenyesha. Kuna mwanamke ambaye amevaa kofia nyekundu na mwingine akiwa amevaa nguo za kawaida za kila siku. Mandhari inaonyesha shughuli za soko wakati wa hali ya mvua.

Demu la maji lililojaa maji huku juu yake kukiwa na daraja la watu kupitia, na kando yake kukiwa na watu wameketi wakitazama. Pia kuna miti katika eneo hili.

Watoto wa shule wenye sare za kijani na kijivu wakinyanyua mikono kwa pamoja na nyuso zenye furaha, mmoja akiwa ameshika ndoo ya umwagiliaji baada ya kupanda miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira.

Sehemu ya mbele kuna bwawa dogo na maji. Pembeni vipo vifusi na matawi yaliyotawanyika, kwenye nyasi. Mbali kidogo, mnyama kama fisi amelala au kupumzika kwenye majani. Mandhari inatoa hisia ya porini au sehemu ya uhifadhi.

Maafisa wa wanyamapori wa Kenya wakijaribu kukamata kifaru katika bustani, baadhi ya maafisa hao wakiwa kwenye gari lililoezekwa kwa turubai wakijaribu kuwasaidia maafisa haon waliokuwa chini.

Nyumba mingi za vibanda vilivyochakaa vilivyojengwa kutumia bati na makaratasi katikati ya njia chafu ya maji taka. Hizo nyumba zikona stima na kando yake kuna nyasi.

Makazi duni yenye nyumba duni za mabati, na mbele yake kuna njia ya maji taka iliyopasuka iliyojaa takataka na maji machafu meusi karibu na bomba la maji taka.

Mwanafunzi na mwalimu wakiwa wamechuchumaa wakiwa wamevalia barakoa wakiwa wameshika mti ili kuupanda wakati wa siku ya upandaji miti duniani. Mwanafunzi ana sare nyekundu na mwalimu ana shati la njano na suruali nyekundu.

Tembo wachanga katika eneo la hifadhi. Tembo wawili wamevaa vitambaa migongoni na wafanyikazi watatu waliovaa sare za kijani wanawatunza. Kuna vichaka vya kijani kibichi chini.

Nyani mama amekaa kwenye majani shambani, amemshika mtoto wa tumbili kifuani. Mtoto wa tumbili ni mdogo sana, na ana manyoya mafupi sana.

Pundamilia wawili katika mbuga ya kitaifa ya Nairobi wamesimama huku wakiegemeana. Kwa mbali majengo marefu ya jiji yenye miale ya anga yanaonekana. Mbuga hiyo ina nyasi fupi za kijani kibichi.

Wafanyakazi wa kaunti wafanya kazi katika dimbwi moja la taka lililojaa takataka mbovu na maji machafu yaliyonuka huku wakiwa wamevalia kinga kwenye miguu na huku wakiwa wamevaa koti za rangi ya kijani.

Wafanyikazi wa kaunti wawili mmoja wa kike mwingine wa kiume wakiwa wamevalia viatu vya rangi ya kijani wamesimama na mkokoteni wao uliojaa takataka hapo barabarani.

Ardhi kubwa iliyojaa nyasi, mimea, na miti na katikati ya ardhi kuna mto ulijaa maji machafu ya kahawia. Ndege wengine wamesimama kando ya mto huo.

Pundamilia watano wakiwa wanakula nyasi kwenye mbuga la wanyama la Nairobi huku kando yake kukiwa na nyasi nyingi sana na nyuma yake tunaona mangyumba marefu katika jiji ya Nairobi.

Wafanyikazi wanaosafisha bomba la maji taka karibu na la dampo umma kwa mtiririko rahisi wa taka kwenye mandhari nyuma kuna watu wamesimama na gari na nyumba za mabati.

Katika eneo la wazi lenye nyasi nyingi na miti mikubwa, mnyama anayeonekana kama mbuni anapita mbele. Mbali kuna mnyama mwingine akichunga. Mandhari ni tulivu na angavu huenda ni ndani ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la makazi lenye vyumba vingi vya maghorofa na nguo zilizotundikwa kwenye kijibaraza na nyumba za kibanda. Kuna dampo lililojaa takataka na maji machafu karibu na nyumba.

Mfanyikazi wa hifadhi la wanayamapori mwenye koti la kijani na gambuti akimlisha tembo kwa chupa huku akiwa ameshikila mkonga wake juu huku watalii wakitizama. Kuna wafanyakazi wengine wawili shambani.

Kipande kikubwa sana cha ardhi kilichotenganishwa na kugawanywa kwa matundu ya waya na nguzo ndogo za mbao. Ardhi ina nyasi fupi za kijani kibichi.

Twiga akivuka kwa utukufu barabara ya vumbi ndani ya hifadhi ya taifa huku gari la kitalii jeupe likisimama ili kumruhusu twiga kupita. Twiga ni mrefu na mzuri sana.

Twiga aliyesimama kwa urefu katika mbuga ya pekee ndani ya mbuga ya kitaifa ya Nairobi, vichaka na miti ya kijani kibichi iko kwenye bustani yote na jiji linaweza kuonekana kwa mbali.

Chui msituni akiwa amelala chini kwenye nyasi. Huku akiwatazama watu wanaopiga picha, chui ana madoadoa ya kahawia na meusi kwenye ngozi.

Wafanyikazi watatu wa jamii wakifanya usafi kwa kutumia reki kwenye dampu lenye matope na maji maji mengi. Wote wamevaa makoti ya kijani kibichi na gambuti na kinga kwa ajili ya ulinzi.

Dimbwi la taka lililojaa takataka. Kuna watu wanaookota taka kwenye hilo dimbwi. Mahali penyewe ni pa chafu na ni karibu na nyumba za watu za kuketi zenye bati.

Wachezadensi watatu wa kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni nyeusi na nyeupe huku ngoma za kahawia zikining'inia mabegani mwao wakiwa wamevalia kofia za kitamaduni na baadhi ya watoto wakitazama huku wakiwa wameketi kwenye viti vyao.

Familia ya watu watatu katika mbuga ya wanyama wakiangalia wanyama pori kutoka kwenye uzio uliolindwa. Mbuga ya wanyama imejaa miti na wanyama wa porini na kuna pipa la kutupa takataka na alama ya kusimama kwa maagizo wakiwa kwenye mbuga ya wanyama.

Ndege mzuri mweupe ambaye ana miguu mirefu nyekundu na mdomo mrefu mwekundu na wa fedha anayeinama ziwani akitafuta samaki iliale.

Kifaru katika mbuga ya wanyama akinusa chini. Kuna wavu wa uzio wa nyaya kwenye kichaka cha kijani kwa ajili ya usalama wa watu.

Ziwa la maji safi na vichaka ndani ya maji na ndege wakiwa wamesimama pembeni na msitu wa kijani kibichi unaozunguka pande zote mbili, juu ya anga kuna mawingu meupe na kijivu.

Damp chafu kubwa sana lililojaa takataka na madimbwi yenye matope ambayo si nzuri kwa watu wanaoishi karibu. Kuna nyumba nyingi karibu na dampu .

Wanaume watano wakichambua vitu vya mbao vilivyobomolewa na nyuma yao kuna nyumba za mabati zilizochakaa. Kwenye paa la nyumba ya mabati, kuna mitungi mbili za njano.

Wafanyikazi wa jamii wakisaidia kusafisha mfumo wa maji taka ambao umeziba na uchafu. Maji yana rangi nyeusi na jalala limejaa uchafu wa kila aina. Wafanyikazi wa jumuiya hiyo wamevaa makoti ya kijani.

Ndege wawili warembo wenye madoadoa na miguu mirefu ya dahabu wamesimama juu ya mawe katika hifadhi ya msitu miamba, hiyo ina rangi ya kahawia na kuna vichaka vya kijani na nyasi pembeni.

Mbuni wanne waliokomaa wakitembea, katika mbuga ya kitaifa karibu na jiji kubwa. Mbuga hiyo imejaa vichaka vya kijani kibichi na majengo marefu ya jiji, yanaweza kuonekana kwa mbali.

Mtu anayemwagia maji kwenye mti mdogo katika eneo la kutupia taka ili kusaidia uhifadhi wa mazingira. Kuna takataka nyingi sana katika hilo eneo.

Msichana mdogo akiwa ameshika mti mchanga kwa ajili ya kupandwa huku watu wengine wa jamii wakishiriki upandaji wa miti hiyo ili kuhifadhi mazingira.

Simba mzee na simba jike wakiota kwenye nyasi chini ya mti mbugani. Simba ana manyoya marefu meusi ya kahawia. Wote wawili wanaonekana kuangalia kitu.

Bomba lilojaa, shuka, nyumba za kibanda na maji taka yanayofurika na mwanamke anachota maji na mtungi kwenye bomba karibu na maji ya taka yaliyofurika. Mabomba ya plastiki yamelazwa chini karibu na bomba la maji.

Wanaume wawili wakiwa juu ya lori la kuzo taka wakimwaga taka chini kwenye dampu. Taka ziko ndani ya mifuko mikubwa nyeupe na lori hilo lina rangi nyeupe.

Miji kubwa la mabasi kwenye jiji kubwa. Mabasi mengine yanasafiri ,mengine yamepangwa yakingoja abiria kwenye upande wa barabara na kando ya hayo mabasi kuna miti mirefu na manyumba marefu.

Steji ya basi iliyojaa mabasi ya rangi ya samawati huku kukiwa na abiria wanaingia kwenye gari na nje kuna kondakta ambao wamebeba vibango vikionyesha gari inakoelekea na ni hela ngapi huku kando kuna miti mikubwa.

Barabara pana imeitandazwa vizuri. Magari machache yanaendelea na safari zao na pembeni kuna uoto wa kijani na miti iliyopangwa mstari mmoja. Sehemu ya kati ina barabara nyembamba ya huduma na vizuizi vya mawe. Anga ni la mawingu na mazingira ni safi. Yanatoa hisia ya sehemu ya nje ya mji.

Ubao wa kuvuka kwa watu kando ya barabarayenye shughuli nyingi, polisi wa trafiki waliovalia sare za samawati. Wanadhibiti trafiki ya magari yanayotoka pande tofauti tofauti.

Basi la zambarau, manjano na samawati likiwa kwenye steji ya basi likisubiri wasafiri. Kwenye lami kuna ubao unaoonyesha gari linakwenda wapi na bei yake ili kila mteja ajue.

Barabara ya njia mbili zinazoelekea magari sehemu tofautitofauti na huku katikati ya barabara kukiwa na mahali pa kutembelea penye changarawe na kando na katikati ya barabara kuna mabodi za matangazo.

Kituo cha mabasi na madereva wawili wakizungumza na sare za samawati nje ya basi la zambarau. Basi lina alama kwenye mlango inayoonyesha bei ya kila mahali.

Steji la basi lililojaa wapitanjia na wasafiri huku wakiendelea na biashara zao za siku. Kando ya hilo steji kuna manyumba ya ghorofa ya kufanyia mabiashara. Basi hizo nyingi ni nyekundu na rangi nyeupe.

Stage kubwa la basi lililojaa mabasi ya abiria wakitembea, watu wa bodaboda wakingoja abiria, police pia wa trafiki. Kuna manyumba marefu yaliozingira huo mji na miti.

Barabara kuu ya njia tatu zenye aina tofauti za magari na madereva ,na Kila upande wa barabara Kuna taa za traffiki, majengo marefu ya makazi na biashara pia yanaonekana.

Steji la basi lililo na mabasi ambayo yamepanga foleni yakingoja abiria, huku kukiwa na mtu akisukuma troli la mizigo na mwingine amesimama kando ya hilo basi, ambaye ni kondakta akingojea abiria.

Barabara kubwa ya magari yakielekea upande mmoja huku kwenye upande wa barabara kukiwa na abiria wanatembea na wenye boda pia. Pande ingine ya barabara kuna manyumba marefu ya ghorofa.

Eneo la steji ya basi lililo na mabasi yakingojea abiria. Basi moja ni la rangi ya kijani. Kando ya hilo basi kuna watu wanatembea, na huku kando kuna nyumba moja ya ghorofa.

Mji mkubwa ulio na manyumba makubwa na vibango kila mahali na magari kwa trafiki na watu wanaotembea kwa miguu. Askari polisi pia wamo njiani wakiongea na watu wakijaribu kupunguza trafiki.

Barabara yenye njia tatu na vijia vya waenda miguu. Kila upande kuna mbao za matangazo kando ya barabara na lami na taa nyingi za barabarani za kumulika usiku.

Steji ya basi ilio na mabasi mengi yamefuatanafuatana kwa foleni huku yakingojea abiria waingie, kwa hizo basi wameeka bei hapo mlangoni ili kila abiria ajue ni pesa ngapi.

Steji la basi nchini lililojaa magari na mabasi lililowekwa mabango juu ya magari ya kuonyesha mahali magari yanaelekea na magari hayo ni pesa ngapi. Kuna manyumba pia ya ghorofa hapo kando ya hilo steji.

Barabara ya lami iliyojaa trafiki kwasababu ya mabasi yaliyojaa barabarani humu. Mabasi yakiwa yamefuatana fuatana ambayo yamechorwa na kuadikwa maandishi mengi.

Mji mkubwa uliojaa magari mengi, wenye traffiki na polisi wa traffiki akiwa amesimama hapo ili kuyaongoza hayo magari. Kando yake na nyuma yake , Kuna miti na majumba marefu ambayo yanatumika kama maofisi ya kufanyia kazi.

Kituo cha mabasi nchini chenye mabasi yanayosubiri wasafiri na watembea kwa miguu wanaoendelea na biashara zao. Pia kuna askari polisi waliovalia jaketi za kijani kibichi zinazodhibiti trafiki.

Matatu yenye rangi angavu na michoro mingi imeegeshwa. Watu wakiwa wanapanda au kushuka. Muonekano ni wa kituo cha magari mjini na abiria wanasubiri pembeni.

Steji ya basi kwenye mji mkubwa huku kukiwa na abiria ndani ya hizo basi na wengine wakitembea na bodaboda pia zikinojea kwenye trafiki. Kando ya hilo barabara kuna kibao kinaonyesha kule mabasi yanaelekea na bei.

Steji la basi limejaa mabasi na watu wako kwenye barabara na kuna kondakta wameinua vibao vikiwa vinaonyeshana mahali basi linaelekea na pia bei ya basi. Pia kuna bodaboda imesimamishwa hapo na kuna maji hapo chini yake.

Kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi katika jiji lenye shughuli nyingi, watembea kwa miguu na wafanyibiashara wakiendelea na biashara zao. Juu ya matatu moja ni ishara inayoonyesha inakoelekea.

Steji ya basi iliyojaa matatu na wasafiri wakisubiri kupanda. Kuna bibi mmoja mwenye shati jeupe na fupi ya kijani kibichi na kofia ya buluu akipitia simu yake na kuna magunia chini kwenye lango la matatu.

Barabara ya njia mbili na daraja la waenda kwa miguu juu na watembea kwa miguu wanatembea kando ya barabara hilo wakiendelea na shughuli zao za siku. Barabara hilo limejaa mabasi na magari ndogo.

Barabara kuu iliyogawanywa katika njia tatu na magari yakienda pande tofauti. Kuna taa kila upande wa barabara na mabango ya matangazo.

Mabasi makubwa ya samawati eneo lenye shughuli nyingi mjini. Watembea kwa miguu wakipita huku makondakta wakimtaka msafiri yeyote aingie ndani ya mbasi hayo. Makondakta wameshika vitambulisho vya bei mikononi mwao.

Bazi nzuri sana la usafiri wa umma jeupe na kijani katika jiji lenye shughuli nyingi, watembea kwa miguu wanatembea na mizigo yao na wasafiri wanaingia kwenye basi.

Wasafiri na wapita njia wanatembea kwenye kituo cha mabasi. Mabasi yana mabango yanayoonyesha mwelekeo wa maeneo yake na kiasi cha pesa ambacho watu watalipa kwa usafiri.

Jukwa la basi na wasafiri wakipanda basi katika steji ya basi. Mtu aliyejeruhiwa mkono na kombeo akisubiri kupanda. Bango kubwa linaloonyesha maeneo ambayo basi linaloeenda limeng'ing'inia upande wa basi.

Barabara kuu ya njia mbili yenye magari yanayotembea pande tofauti. Kuna miti mirefu pande moja wa barabara na mwendeshaji bodaboda pia amepanda.

Kondakta mwanamume amesimama kwenye mango wa basi la abiria. basi lina rangi ya buluu, nyeupe, nyekundu na fedha. Kando ya basi baadhi ya waendeshabodaboda wameketi kwenye bodaboda zao.

Basi la Metro Trans ambalo ni la silver blue , nyeupe na nyekundu kwa rangi likiwa kwenye steji ya basi na kando yake amesimama mwanaume mwenye koti jeusi na shati jeupe.

Basi la pinki na buluu linalopita mbele ya daraja. Mbele ya basi hilo ni gari jeupe na chini ya daraja hilo kuna maji ya matope ya hudhurungi na nyasi za kijani kibichi. Juu ya daraja hilo kuna gari zinazopita.

Magari ya kubebea abiria ya rangi ya samawati ikisubiri abiria kwenye steji. Ina bango kubwa juu inaonyesha inaenda wapi na bei yake. Kando yake amesimama dereva na kondakta wake wakiongea huku wakitabasamu.

Zogo katika jiji kubwa lililojaa wasafiri wanaosubiri kupanda mabasi, watembea kwa miguu wanaotembea, polisi wanaodhibiti trafiki na bodaboda wanaosubiri abiria.

Steji ya mabasi iliyojaa wasafiri na watembea kwa miguu wakienedelea na shuguli zao. Mabasi hayo yana mabango mbele yanayoonyesha wanako kwenda na gharama za usafiri.

Kituo cha mabasi katika jiji lenye shuguli nyingi lililozingirwa na majengo ya ofisi na watembea kwa miguu wanaotembea kwa miguu wakiendelea na shuguli zao za kila siku. magari yana vibandiko juu yake vinavyoonyesha wanakoenda na bei.

Barabara ya njia tatu iliyojaa magari yaendayo njia tofauti wakati wa msongamano wa magari pembezoni mwa barabara watembea kwa miguu wanatembea. kuna miti pembezoni mwa barabara.

Mifurushi ya mabomba ya plastiki imepangwa juu ya nyingine kwenye eneo tambarare. Mabomba haya yanaweza kutumika kwenye miradi ya maji, umwagiliaji au usambazaji wa gesi.

Lango la duka dogo limezungukwa na mabango na picha nyingi zilizobandikwa kuta zake pamoja na mlango wa kioo. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya manjano na upande mmoja kuna mlango mweusi, upande mwingine nguo zimetundikwa. Eneo la mbele linaonekana kutoa huduma za photo studio au stationery .

Mabomba kumi na moja makubwa ya plastiki meusi na marefu yamelazwa chini kwenye shamba la nyasi kwenye eneo wazi. Nyuma ya hayo mabomba kuna miti ambayo si mirefu sana.

Mabomba mawili ya maji yamelazwa ardhini juu ya udongo wenye matope na madimbwi ya maji. Inaonekana kama ni eneo la shamba au bustani lililonyweshwa maji pengine kupitia mfumo wa umwagiliaji. Mazingira yanaonyesha udongo umejaa unyevu na bado kuna masalio ya maji.

Mabomba ya metali yaliyo na kutu kwenye ardhi yenye udongo yaliyorundikana chini ya miti na majani makavu yapo juu ya baadhi yake.

Mabomba makubwa ya maji yamelazwa kwenye eneo lenye vumbi katika makazi ya watu. Mabomba yatatumika kwa kuunganisha maji katika eneo hilo. Kuna jengo la makazi karibu na mabomba yalipo.

Mabomba manne ya maji ya plastiki ya kijani kibichi yanayounganisha maji ndani ya nyumba yapo kwenye sakafu na karibu nayo ni ukuta wa kahawia.

Handaki lililojaa maji machafu yaliyotuama kutokana na kupasuka kwa bomba. Maji ni machafu na kando ya handaki hilo kuna udongo.